Chumba cha upasuaji chenye mwanga mkali unaonekana. Watu kadhaa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa na wapo ndani ya chumba hicho. Wengine wanaonekana wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji ambapo mgonjwa anaweza kuwa amelala, wakifanya kazi kwa umakini.

Mhudumu wa afya amevaa koti jeupe na barakoa na anampa mtu chanjo begani. Mtu anayepokea chanjo ameketi na anaonekana kuwa na nguo za rangi ya pinki. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamealia barakoa.

Mtu anachangia damu akiwa amekalia kwenye kiti na mkono wake ukiwa umenyooka na umewekwa sindano ambayo inaunganishwa na mfuko wa kukusanya damu. Mfuko huo unaonekana kama imejazwa na damu kiasi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti huku akionekana akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu huyu wa afya amevalia barakoa na nguo nyeupe na anashika sindano mkononi. Mwanamke anayepokea chanjo pia amevaa barakoa ya blue .

Chumba hiki kinaonekana kuwa cha hospitali au kliniki. Kwa upande wa kulia kuna kitanda chenye godoro jeupe lililofunikwa na shula lenye mistari ya bluu na nyeupe. Mwanaume amesimama kando ya kitanda na amevalia shati nyeupe, suruali nyeusi na miwani.

Lori kubwa jeupe lililo badilishwa kuwa kliniki ya rununu linaonekana. Upande wakulia wa lori kuna picha inayo onyesha mtaalamu wa afya akimhudumia mtoto. Pia kuna alama za msalaba kando ya madirisha kuashiria huduma za kiafya.

Tukio la afya au uchunguzi wa kimatibabu unaofanyika nje unaonekana. Mwanamke anayetoa huduma ya afya amevalia nguo nyeupe na anaonekana akichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mwanamume mmoja aliyeketi mbele yake.

Tukio linaloashiria usaidizi au muingiliano katika mazingira kame au ya jangwa unaonekana. Mwanamke amesimama katikati akimbeba mtoto mdogo. Amevaa nguo nyeusi na kuna mwanaume kando yake.

Lori kubwa jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya rununu linaonekana lori hili lina ngazi inayoelekea kwenye mlango wa upande ikionyesha ufikiaji wa wagonjwa. Kuna mabango mawili ya kijani kibichi yaliyoandikwa kwa herufi kubwa nyeupe.

Kliniki ya rununu unaonekana. Kuna watu kadhaa wameketi wakisubiri huduma huku mhudumu wa afya anayeonekana kuwa daktari akishuka kutoka kwenye kliniki hiyo ya rununu. Mazingira yanaonekana kuwa nje labda katika eneo la kijiji.

Wataalamu wawili wa afya wanaoonekana kama madaktari wa upasuaji wamevalia mavazi maalum ya hospitali kama vile barakoa, miwani na kofia za upasuaji. Wako katika mazingira yanayoonekana kuwa chumba cha upasuaji au chumba cha matibabu.

Sehemu ya chini ya uso wa mwanamke mwenye rangi nyeusi ya ngozi anaonekana akitabasamu. Midomo yake inaonekana kuwa enye rangi nyekundu iliyokoza na meno yake ni meupe na safi. Sehemu ya shingo na mabega yake pia inaonekana.

Kinywa wazi cha mtu mwenye meno meupe ,na safi yanaonekana wazi. Mdomo wa juu na wa chini umepakwa rangi nyekundu , inayongaa. Ulimi pia unaonekana wazi ndani ya kinywa, ukiwa umetoka kidogo. Picha inaonekana kuwa nyepesi na isiyo na mambo mengine.

Wataalamu wawili wa afya wanaoonekana kuwa madaktari wa meno wanamhudumia mgonjwa. Wamevalia mavazi ya kujikinga ikiwemo gauni za upasuaji za buluu, glovu za buluu na kofia za upasuaji. Mgonjwa amelala chali kwenye meza ya upasuaji na anaonekana kuwa na mdomo wazi.

Nusu ya uso wa mtu kuanzia pua, mdomo, kidevu na hadi sehemu ya shingo inaonekana. Mdomo wake umetabasamu na meno meupe, safi yanaonekana vizuri.

Sehemu ya juu ya mwili wa mwanamke mwenye ngozi nyeusi unaonekana akitabasamu. Ana nywele ndefu nyeusi na anaonekana kutokuwa amevaa nguo za juu, akionyesha mabega yake. Uso wake umejaa tabasamu likifichua meno meupe na safi.

Uso wa karibu wa mtu mweusi akitumia kijiti cha asali kinachoonekana kuwa mswaki wa miti kusafisha meno yake unaonekana. Meno yake ni meupe na safi na anatabasamu kidogo, ana ndevu fupi zinazozunguka kidevu chake.

Mtu anafanyiwa matibabu ya meno mtaalamu mwenye glovu za buluu anaoenekana akitumia kifaa kidogo kinachoonekana kama brashi kwenye mja huyu mdomo wake umefunguka na meno yake ya juu yanaonekana wazi meno yanaonekana meupe na safi.

Chumba cha daktari wa meno kunaonekana. Kina kiti kikubwa cha rangi ya bluu na nyeupe ambacho wagonjwa hukalia wakati wa matibabu. Karibu na kiti hicho kuna vifaa mbalimbali vya meno ikiwemo taa ya kumulikia, kifaa cha kunyonya mate na chombo chenye vyombo vidogo vidogo.

Watu watatu wanaonekana wakitembea kwenye maji mengi. Huku mmoja wao akiwa amevalia koti jekundu lenye ishara ya shirika la msalaba mwekundu. Anaonekana akiwasaidia watu wengine wawili kuvuka maji hayo. Mbele yao kuna umati mkubwa wa watu waliosimama pembeni mwa maji.

Watu wanapita kwenye maji mengi yaliyotuama. Yanaonekana kama mafuriko. Watu wawili wanamsaidia mwanamke mmoja kuvuka kwenye maji hayo, huku wakimshika mikono na mmoja akitumia fimbo kujisaidia. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia, kuashiria kuwa labda ni maji mvua.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya meza na mabango yenye maandishi. Mwanaume mmoja amevalia shati la mikono mirefu lenye rangi ya buluu, nyeupe na machungwa na suruali nyeusi. Anampa mwanaume mwingine cheti au hati fulani.

Mtu anaonekana akitumia kichaka cha majani kibichi kujaribu kuzima moto unaowaka kwenye nyasi kavu. Moto huo unaonekana ukienea kwenye eneo kubwa la ardhi na kuna moshi mwingi unaotoka. Amevalia shati lenye michoro na suruali la rangi nyepesi.

Eneo la nje la jengo kubwa ambalo linaonekana kuwa kituo kingine cha umma kinaonekana. Kuna moto mkubwa na moshi mweusi mzito unaofuka kutoka kwenye jengo hilo, unaoashiria tukio la uharibifu au ajali.

Mandhari ya mafuriko makubwa yanaonekana. Kuna kundi la watu waliosimama ndani ya maji machafu yanayowafikia hadi magotini. Mmoja wao anaonekana akilishikilia fimbo labda kuitumia kama msaada wa kutembea majini.

Eneo lililoharibika vibaya labda kutokana na moto au maafa mengine yanaonekana. Mabaki ya nyumba zilizobomolewa zinaonekana. Kuna watu wachache wanaoonekana wakitembea au kusimama katikati ya vifusi hivyo.

Tukio la uokoaji wakati wa mafuriko unaonekana. Wanaume kadhaa wanaonekana wakiwa ndani ya maji yenye rangi ya udongo ambaye yamefunika eneo kubwa. Mmoja wa wanaume hao amebeba mtoto mgongoni mwake akimsaidia kuvuka maji.

Wahudumu watatu wa afya waliovalia sare nyekundu na barakoa za bluu wamekusanyika karibu na machela iliyo na vifaa vya kimatibabu. Nyuma yao kuna ndege ndogo ya kubeba wagonjwa ikiwa na mlango wazi.

Kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia fulana za usalama zenye rangi ya kijani kibichi na zingine nyekundu unaonekana. Wamesimama nje pengine kwenye eneo la ujenzi au mahali panapofanyiwa kazi za maendeleo kutokana na mavazi yao ya usalama.

Mwanamke anaonekana akibeba gunia jeupe kubwa kichwani ambalo linaonekana kuwa limejazwa na kitu. Mwanaume aliyevali barakoa na glovu za buluu anamsaidia mwanamke huyo kwa kushika upande mmoja wa gunia.

Mandhari maridadi ya milima na bonde chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe makubwa unaonekana. Kuna miti mirefu ya kijani kibichi inayoashiria uko kwenye kilele cha mlima. Milima mingi inasambaa mbali baadhi zikiwa na miamba iliyonyooka na nyingine zikiwa zimefunikwa na miti.

Kliniki ya rununu iliopakwa rangi nyeupe na mistari ya blue chini inaonekana. Kliniki hili limeegeshwa kando ya barabara na mbele yake mna ambulensi. Ambulensi hiyo imefunguliwa milango ya nyuma, na kuna mtu ambaye amesimama katikati ya kliniki na gari hilo, hiyo.

Kifaa kinachonekana kama hadubini, au darubini ndogo ya kisasa yenye lensi mbili kubwa zilizowekwa juu ya stendi nyeupe unaonekana. Kifaa hiki kinaonekana kuwa kwenye meza nyeupe, safi ndani ya maabara.

Sehemu ya maabara au kituo cha kazi chenye vifaa vya kiteknolojia inaonekana. Katikati kuna kifaa kikubwa cheusi kinachoonekana kama mashine maalum ya maabara. Kushoto kwa mashine hiyo kuna kifaa kingine kidogo cheusi kinachofanana na kompyuta au printer ndogo.

Chumba chenye sakafu ya vigae isiyo na mngao na kuta zenye rangi isiyokolea unaonekana. Upande wa kulia kuna mashine kubwa nyeupe ambayo inaonekana kuwa kifaa cha matibabu labda cha meno kutokana na muundo wake. Upande wa kushoto wa picha, kuna sehemu ya dawati ambalo lenye rangi ya kahawia.

Vitu viwili vinavyohusiana na kifaa cha kusikia vinaonekana. Kuna sanduku la kifaa cha kusikia lililofungwa, ambalo linaonekana kuwa na maelezo na picha ya kifaa chenyewe. Chini ya sanduku, kuna kifaa kimoja cha kusikia kilichotolewa kwenye pakiti yake ya plastiki ya uwazi.

Chumba kinachoonekana kama cha uchunguzi wa kimatibabu au kliniki unaonekana, kuna mashine ya kisasa iliyo na skrini inayoonyesha picha za ndani ya mwili ikionyesha uwezekano wa uchunguzi wa tumbo au ogani nyingine.

Mfumo wa kuchangia damu au labda kupokea damu kwa kutumia mifuko ya damu na mirija inayo unganishwa na chupa yenye damu unaonekana. Damu inaonekana kuwa nyekundu na kuna mapovu madogo juu ya kioevu ndani ya chupa.

Mtu ameketi kwenye dawati na anaonekana akijaza fomu. Amevaa kanzu nyeupe ambayo inaweza kuashiria kuwa yeye ni mtaalamu wa kiafya au yuko katika mazingira ya kitaalamu. Kuna kitabu kikubwa cha manjano juu ya dawati hilo.

Mashine ya kuwekea watoto wachanga ya kisasa unaonekana. Iko na sehemu ya juu iliyo wazi na ya uwazi inayowezesha kuonekana kwa mtoto ndani. Kwenye sehemu ya chini kuna kithibiti cha dijiti kinachoonyesha nambari kadhaa, labda hali joto na unyevunyevu.

Kifaa cheusi cha kusaidia goti kinaonekana. Kina tundu la duara katikati kwa ajili ya patela na mikanda miwili ya kufunga, moja juu na mwingine chini ili kukibana na kukishikilia mahali pake. Kimeundwa kutoa msaada na utulivu kwa goti.

Tangazo la tukio la mtandaoni kuhusu athari za mfadhaiko kwenye afya ya kimwili unaonekana. Kuna nembo ya kijani kibichi yenye utepe wa umahasishaji wa afya ya akili. Kina uliza maswali kama vile mfadhaiko ni nini na una athiri aje afya yetu ya kimwili.

Kifungashio cha kibonge cha afya kinaonekana. Dawa hili linamezwa mara mbili kwa siku na idadi yake ni sitini. Kifungashio kiko katika rangi ya buluu na nyeupe na pia kuna maandishi kando yanayoelezea kwa upana kuhusu dawa hili.

Kisanduku hiki cha dawa kina rangi nyeupe na mistari mekundu. Upande wa kushoto wa kisanduku kuna maelezo zaidi kuhusu bidhaa hiyo yakiwemo manufaa yake na umuhimu wake kwa afya ya moyo mzunguko wa damu na ngozi.

Sanduku jeupe la dawa linaloitwa, pharmacare Paracetamol, linaonekana. Juu ya sanduku kuna maandishi yanayoonyesha kuwa ni dawa ya daktari na mfumo mpya. Kila kibao kina miligramu mia tano za dawa hili.

Wanawake wawili na mtoto mchanga wanaonekana. Mwanamke mmoja aliyevalia koti jeupe anaonekana akimpatia mtoto dawa au chanjo ya kinywa huku mwanamke mwingine kimshikilia mtoto huyo. Mtoto amelala mgongoni na anaonekana mdogo sana.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda maalum cha hospitali akiwa amezungukwa na blanketi lenye rangi nyekundu na miraba. Mtu mmoja aliyevalia glavu nyeupe anamshughulikia mtoto huyo.

Wodi ya hospitali liiyona vitanda vinne vinaonekana na katika kila kitanda kuna kabati ya buluu na meupe kando yake. Mwanamke anayeonekana kuwa mfanyakazi wa afya amesimama karibu na kitanda kimoja na anakitayarisha. Kwenye kuta za nyuma kuna mabango mawili yenye nembo za MozzartBet.

Wanawake wawili na watoto wawili wachanga wanaonekana. Mwanamke mmoja aliyevaa kile kinachoonekana kuwa fulana ya kijani kibichi yenye maandishi anamwangalia mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mwanamke mwingine.

Muuguzi wakike aliyevalia topu ya buluu na barakoa nyeupe anampa sindano mwanaume aliyevaa shati lenye miraba miraba na barakoa ya buluu. Wote wawili wanaonekana wakiwa ndani ya chumba, labda kliniki au kituo cha afya.

Kuna mtu amevaa glovu za buluu akimchoma sindano mtu mwingine begani. Inaonekana kama mtu huyo anapewa chanjo au sindano nyingine ya matibabu. Mkono wa mtu anayechomwa sindano unaonekana kwa wazi.

Kutokaa na kuwepo kwa vitanda vidogo vinavyofanan na vile vya watoto wachanga, chumba hiki ni cha hospitali. Kuna watu wazima kadhaa ndani ya chumba baadhi wakiwa wamesimama na wengine wameketi. Kuta za chuma zinaonekana kuwa na rangi ya nyekundu isiyokolea.

Mikono miwili iliyovalia glovu nyeupe ikimtunza mtoto mchanga anayelala kwenye kitanda maalum cha hospitali kwa watoto wachanga inaonekana. Mtoto mchanga amelazwa juu ya kitambaa cha kijani kibichi na amefunikwa kwa kiasi na blanketi.

Mikono miwili ya watu wazima ikishikilia na pengie ikimhudumia mtoto mchanga unaonekana. Mikono hiyo inaonekana ikifanya jambo fulani kwenye mguu cha mtoto ambapo kuna kitambaa cheupe kinachofanana na nepi au bandeji.

Wodi ya hospitali yenye vitanda vingi unaonekana. Kuna watu kadhaa waliolala au kuketi kwenye vitanda. Katikati ya picha, mwanamke mmoja ameketi kitandani akiwa amembeba mtoto mchanga. Ameangaliana na msichana mdogo aliyevalia sare ya buluu na nyeupe.

Wodi ya hospitali pengine wodi ya watoto wachanga au chumba cha uangalizi maalum kwa watoto unaonekana. Kuna mwanaume aliyevalia shati jeupe na suruali nyeusi akishika kijitabu. Mbele yake kuna kitanda cha kisasa cha watoto wachanga kinachoweza kusongeshwa.

Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mfanyakazi afya kutokana na fulana ya njano na yenye maandishi, anamchanja mtoto mchanga kwa kumwekea matone ya dawa mdomoni. Mandhari nyuma yanaonekana kuwa ya nje.

Mwanaume anaosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono cha umma kinachoonekana kuwa sehemu ya juhudi za kuzuia ugonjwa wa COVID-19 , kutokana na bango lililoandikwa COVID-19 chini ya kituo hicho. Mwanaume huyo amevaa barakoa.

Mtoto mchanga anapokea chanjo ya matone mdomoni. Inaonekana kua chanjo ya polio. Mikono miwili ya mtu mzima inaonekana ikishikilia mtoto huyo na kumlisha matone hayo kutoka kwenye chupa ndogo.

Kuna watu wawili wanaonekana kwenye picha hili mmoja anaonekana akiuza au kutoa maji kutoka kwenye madirisha ya jengo la buluu na mwingine amesimama chini akijaza maji kwenye mikebe ya manjano.

Vifaa viwili vya mazoezi ya mikono vinaonekana. Vina vishikizo vyeusi vyenye sponji na chuma cha mviringo kinachounganisha vishikizo hivyo na kutoa upinzani wakati wa mazoezi.

Mkono umefungwa bandeji nyeupe, labda kutokana na jeraha au upasuaji. Mkono umelala juu ya kitambaa cha ragi ya blue . Inaonekana kama mtu huyo anaweza kuwa hospitalini au anapokea matibabu.

Mguu wa binadamu hasa eneo la kifundo cha mguu na sehemu ya juu ya unyayo unaonekana. Kuna ishara wazi za maumivu au kuvimba zikionyeshwa kwa rangi nyekundu.

Mchezaji ameketi chini kwenye uwanja wa michezo. Anaoneka akijifunga bandeji kwenye mguu wake. hali hii inaashiria kuwa huenda amepata jeraha. Karibu naye kuna begi, chupa ya dawa na kitu kinachoonekana kama machela la rangi ya chungwa iliyokunjwa.

Mguu uliyovimba hasa eneo la kifundo cha mguu unaonekana. Kuna dalili za rangi ya zambarau nyeusi ambayo inaashiria michubuko au damu iliyoganda chini ya ngozi. Hii inaweza kuwa matokeo ya kuumia.

Mikono ya mtu anayeonekana kuwa wa mwanamieleka au bondia unaonekana. Mkono wake wa kushoto umefungwa kwa bandeji nyeupe na ngumi yake ya kulia inaonekana ikiwa na michubuko au vidonda vidogo.

Mwanaume aliyevalia mavazi ya kuendesha baiskeli na kofia ngumu akiwa amesimama karibu na baiskeli yake barabarani anaonekana. Anaonekana akishika mgongo wake wa chini akionyehsa maumivu au usumbufu.

Mmea wenye majini mabichi yakiyofunikwa na vumbi kidogo unaonekana ukiwa umesimama waima katikati ya nyasi ndefu. Mwanga wa jua unaonekana kuuangazia mmea kutoka upande wa juu kulia. Pia kunaonekana mawe kwa nyuma upande wa kulia.

Mazingira ya mashambani labda bustani ndogo unaonekana. Katika sehemu ya mbele na katikati ya picha kuna mmea mdogo wenye majani marefu membamba na ya kijani kibichi. Mmea huu unaonekana kuwa shina lenye nguvu na matawi mengi.

Shamba kubwa la mahindi chini ya anga la buluu lisilo na mawingu unaonekana. Baadhi ya mimea ya mahindi inaonekana kukauka na mengine bado ikiwa na kijani kibichi. Katika sehemu ya mbele ya picha, kuna mmea mrefu wenye majani na maua meupe yaliyoanza kunyauka.

Shamba lenye mimea ya mihogo inaonekana. Mihogo hiyo ina majani mabichi, mapana yenye umbo la vidole na shina zenye rangi nyekundu. Nyuma ya mimea ya mihogo kuna mimea mingine mirefu na miti inayoonekana kama msitu mdogo.